Mtu akifanya kazi kwenye kompyuta mpakato akiwa ameketi kwenye meza ya duara karibu na dirisha kubwa. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu, labda ni ndani ya cafe , ofisi ya nyumbani au sehemu ya mapumziko. Kuna mito ya rangi tofauti kwenye sofa au kiti na ua mdogo katika chupa ya rangi ya giza kwenye meza unaoleta hisia ya utulivu na urembo wa kisasa.

Dhana ya e-learning ambapo watu wanajifunza kwa kutumia vifaa vya kidijitali kama laptop na simu. Inawakilisha elimu ya mtandaoni inayopatikana popote. Michoro ya takrimu na hesabu inaonyesha somo la sayansi. Elimu hii ni rahisi ya kisasa na inafaa kila mtu.

Mtu anayeonekana kuwa katika ofisi au chumba cha kazi, anavaa suti nyeupe na anajitayarisha labda anajirekebisha shati au tai yake. Anakaa mbele ya dawati lenye kompyuta kubwa, Simu ya mezani na vikapu vya kahawa au chai.

Mwanaume aliyevalia suti ya rasmi ameketi mezani akiandika kwenye karatasi huku akiwa mbele ya kompyuta. Anaonekana makini na mwenye mtazamo wa kazi. Kompyuta ina kijikaratasi cha kumbukumbu kilichoshikiliwa na gundi.

Mwanafunzi anayeketi na kompyuta mpakato akijifunza kupita mtandao. Kwenye skrini kubwa ya mbele kuna mwalimu akifundisha kwa kutumia michoro ya pie chart na grafu. Pembeni kuna vitabu vilivyoegemea na globe kuashiria elimu na utafiti wa kimataifa.

Watoto wanne wamekaa pamoja wakitazama kwa makini skrini ya kompyuta. Mmoja wao akitumia kipanya na mwingine akielekeza kwa kidole. Anaonekana kuwa darasani wakijifunza kwa njia ya dijitali wakiwa na hamu ushirikiano mkubwa.

Vifaa mbalimbali vya kielimu vinaonyeshwa kwa mpangilio wa kisasa ikiwa ni pamoja na laptop , vitabu, kalamu, darubini, hesabu, taa na alama za masomo ya sayansi na hesabati.

Picha inaonyesha kundi la vijana sita walioketi mezani wakifanya kazi kwenye kompyuta mpakato. Wamevalia mavazi ya kawaida na wanaonekana kuwa katika mazingira ya ofisi au kituo cha teknolojia. Wengine wanatazama skrini zao kwa makini huku mmoja wao aliyevaa sweta ya zambarau akionekana akielezea jambo kwa wengine labda akitoa maelezo au kushiriki mawazo.

Vijana wawili wakifanya kazi kwenye kompyuta mpakato katika mazingira ya kujifunzia, kama vile darasa au maktaba ya kisasa. Kijana wa mbele akiwa na miwani na jaketi la demini. Anaonekana akitabasamu huku akitumia kompyuta mpakato yake.

Mtoto mdogo akiwa ameketi mezani akihudhuria darasa la mtandaoni kupitia kompyuta npakato. Kwenye skrini kuna mwalimu au mtu mzima anayesoma kitabu akionea kupitia mazungumzo ya video. Mezani kuna vifaa mbalimbali vya kujifunzia kama kalamu, vitabu na jarida.

Msichana mdogo akiwa ameketi mezani mbele ya kompyuta ya mpakato yenye kifuniko chekundu. Anaonekana kuwa na furaha na anasisimka huku akiwa ameinua mikono yake juu na kushikilia kalamu kwa mkono mmoja. Mbele yake kuna daftari lililofunguliwa kikapu cha kuhifadhia vitu za vitabu.

Picha inaonyesha eneo la kazi lililopangwa vizuri lenye kompyuta ya mezani. Inaonyesha mwanaume aliye vaa suti mbele ya ubaoni akifundisha somo la hesabu mtandaoni. Pembeni kuna vifaa kama simu, kamera, taa dogo na maua ya kupamba.

Mwanamume akiwa ndani ya treni ya kisasa, ameketi kando ya dirisha akifanya kazi huku akisoma na anaonekana mwenye furaha akiwa amevaa ya maskioni, miwani na shati la mistari mieupe. Mwlbele yake kuna daftari, kalamu na kompyuta mpakato.

Wasichana wawili wadogo walioketi darasani wakitumia kompyuta mpakato kwa tabasamu. Mazingira yanaonyesha kuwa ni darasa la kisasa lenye mwangaza wa kutosha na wanafunzi wengine wakifanya kazi nyuma yao.

Ni kundi la vijana sita wakiwa wamekaa kwenye meza, wakiwa wamejikita kwenye kazi zao za kutumia kompyuta mpakato. Wamevalia mavazi ya kawaida na mazingira yanaonekana kuwa ya ofisi au darasa la kujifunzia. Baadhi yao wana vichwa vya sauti na kuna mazungumzo ya ushirikiano kati yao.

Watu wawili wakifanya kazi kwenye dawati huku mmoja wao akitumia kompyuta mpakato inayodhihirisha mandhari ya kujifunza kwa njia ya mtandao. Maneno kama Online Education yanaonekana kwenye skrini yakionyesha kuwa watu hawa wanahusika na kujikwaa na elimu ya kidijitali.

Mzee ameketi mezani akiwa ameshika kifaa cha kidijitali, kama kibao. Huku mwanamke anayemsaidia akiwa amesimama, nyuma yake kwa upole na kumguza bega kwa upendo. Wote wawili wanaonekana makini. Wakitazama moja kwa moja, ishara ya ushirikiano wa kiwazi na msaada wa teknolojia, kwa watu wazima.

Mtu akitumia kompyuta mpakato katika mazingira ya kazi au nyumbani huku inaonekana kuwa anashiriki katika jukwaa la kidijitali la kujifunzia. Kuna alama za kidijitali zilizoumbuliwa kwenye skrini kama vile kitabu kilichofunguliwa, kofia ya mahafali, video na ikono ya mtumiaji.

Mtoto aliyevaa sweta nyekundu ameketi mbele ya kompyuta mpakato. Mtoto amevaa vichwa ya sauti na anaonekana akishiriki katika shughuli ya kujifunza mtandaoni. Pembeni mwa kompyuta kuna daftari.

Wasichana wawili walioketi kwenye ngazi ndani ya jengo la kisasa wakisoma au kufanya kazi kwenye kompyuta mpakato na kompyuta kibao. Msichana aliye karibu amevaa kaptula na sweta ya kijivu akiwa makini akiangalia kompyuta mpakato yake huku yule mwingine nyuma akiwa ameketi upande wa ngazi akiwa pia anatumia kifaa cha kielektroniki.

Mwalimu ameketi mbele ya kompyuta, akiwa amevaa kichukizo cha masikioni na kipaza sauti, na anapungia kamera mkono huku akitabasamu. Anaonekana kuwa katika somo la mtandaoni, akiwa darasani na ubao wa kijani nyuma yake. Mezani kuna laptop , kalamu, na daftari.

Msichana akiwa nyumbani akihudhuria darasa la mtandaoni kupitia kompyuta mpakato. Ameketi mezani akiwa na daftari, kalamu na vitabu vya masomo huku akiwa amevaa spika za masikioni kwa mawasiliano ya sauti. Anaonekana makini akiandika huku akifuatilia. Watu kadhaa wanaonekana kwenye skrini.

Msichana ameketi kwenye kochi akifanya masomo au kazi ya mtandaoni kupitia kompyuta mpakato. Amevaa sweta nyekundu na anaandika kwenye daftari huku akifuatilia mafunzo kutoka kwa mwalimu anayemwonyesha kwenye skrini ya kompyuta.

Msichana mchanga akiwa ameketi mezani akiwa anatazama kompyuta ya mezani. Anaonekana mwenye furaha na anaandikwa kwenye daftari akishika penseli. Meza yake ni safi na imepangwa vizuri.

Picha inaonyesha mtoto akiwa kwenye dawati akihudhuria darasa la mtandaoni kupitia kompyuta ya mezani. Kwenye skrini kuna mkutano wa video unaoonyesha sura na majina ya washiriki wengine huku mtoto akiwa amezingatia somo akiwa na kitabu kilicho wazi mbele yake.

Picha inaonyesha msichana mdogo aliyevaa vichwa vya sauti akiwa mbele ya kompyuta mpakato akiwasiliana kwa njia ya mtandao. Anaonekana kuwa makini na mwenye furaha akitumia mkono kuelezea mambo ishara kuwa anashiriki kikamilifu katika mazungumzo au darasa la mtandaoni.

Ni mchoro wa kuchora wa kidijitali unaoonyesha dhana ya masomo za mtandaoni. Kuna kompyuta au skrini kubwa iliyoonyesha maudhui ya kielimu ikiwa na michoro ya maumbo ya sayansi na alama ya video. Mtu mmoja ameketi kwenye kiti akiandika kwenye kompyuta ndogo.

Chumba cha bweni chenye vitanda vya ghorofa, kila kimoja kikiwa na godoro la rangi tofauti na mashuka ya kawaida. Ukuta una rangi ya buluu iliyofifia na madirisha madogo yanayoruhusu mwanga kuingia kwa kiasi kidogo. Baadhi ya nguo zimetundikwa pembeni ya vitanda.

Sehemu ya shule ya awali au chekechea ambapo kuna jengo kubwa la madarasa na sehemu ya michezo ya watoto ambayo ina kizuizi kidogo cha mbao na vifaa vya kucheza kama kuta za kuruka . Hii ni mazingira yanayofaa kwa watoto wadogo kujifunza na kucheza kwa usalama.

Maktaba yenye mpangilio mzuri ina rafu zilizojaa vitabu vya aina mbalimbali. Ngazi za saruji zenye mpini wa mbao zinaelekea ghorofa ya juu. Mwanga mwingi unaingia kupitia madirisha ukitoa mazingira tulivu ya kusomea.

Chumba kina vitanda vitatu vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao na chuma, kila kimoja kikiwa na godoro jeupe. Kuta zimepakwa rangi ya cream na kuna mlango unaoelekea sehemu nyingine ya nyumba. Sakafu ni safi na kuna nafasi ya kutosha kwa wakazi.

Chumba kidogo chenye mpangilio wa kawaida kinachoonekana kuwa sehemu ya malazi kama hostel au nyumba ya wageni. Kina vitanda vilivyofunikwa vizuri, meza ya kusomea iliyo na kiti, kabati la nguo lenye kioo na dirisha lenye mapazia mepesi kuruhusu mwanga kuingia.

Kocha amesimama mbele ya kundi la vijana walioketi kwenye uwanja wa mpira wa nyasi bandia. Vijana wote wamevalia sare za michezo zenye maandishi mgongoni wakimsikiliza kwa makini. Wasaidizi wawili wa kocha wamesimama pembeni wakitazama.

Chumba kina kitanda cha ghorofa chenye mashuka ya rangi ya waridi na pinki. Pembeni kuna dawati, kiti cha bluu na rafu ya viatu iliyojaa bidhaa binafsi.

Watu wanne wamesimama mbele ya rafu zilizojazwa vitabu ndani ya maktaba. Wengine wanachagua vitabu huku wengine wakiangalia kurasa. Sakafuni kuna boksi na vitabu vilivyojipanga. Mazingira yanasisimua kujifunza.

Mchezaji wa kikapu aliyevalia jezi nyekundu anaruka juu kurusha mpira mpira kuelekea kapu, huku wachezaji wengine wakifuatilia kwa makini. Mchezo unachezwa ndani ya ukumbi mkubwa wenye viti vya rangi ya samawati na nyekundu, na mwanga mwingi wa asili unaingia kupitia madirisha makubwa.

Watoto wadogo wamejilaza mezani na sakafuni ndani ya darasa ndogo lililojengwa kwa mabati. Mwalimu mzee amesimama katikati akimwangalia. Kuta zimepambwa na michoro ya kujifunzia na karatasi za rangi. Mazingira yanaonyesha shule ya awali yenye rasilimali chache lakini yenye juhudi za kuwalea watoto kielimu.

Darasa kubwa lenye madawati mengi ya mbao yaliounganishwa na vitu vya chuma. Yaliyoandaliwa kwa mpangilio wa safa. Ukuta wa mbele una ubao mweupe wa kuandikia. Mandhali ina taa kadha za umeme. Darasa linaonekana kuwa tupu bila wanafunzi.

Wanafunzi wakiwa ndani ya ukumbi mkubwa wa mihadhara; wakiketi kwenye viti vya safu zilizopanda juu kwa juu. Wanafunzi wengi wanaonekana wakiwa makini wakiwa na vitabu na daftari wakijiandaa kwa somo au mandhari.

Darasa la shule ya msingi au upili lenye madawati ya mbao yaliyoandikwa nambari kwa rangi nyeusi. Viti vimepangiliwa kwa utaratibu wa kawaida na wa madarasa. Huku ubao mweusi unaonekana mbele ya darasa. Kutani kuna ramani ya dunia.

Darasa lenye madawati na viti vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri . Madawati ni ya rangi nyeupe na viti ni vya plastiki ya rangi ya buluu, vyote vikiwa kwenye sakafu ya rangi ya kahawia nyekundu. Hakuna mwanafunzi wala mwalimu walioko darasani.

Chumba cha kulala chenye mandhari ya kuvutia, kikiwa na kitanda kikubwa kilichofunikwa na shuka ya rangi ya kahawia na mito mieupe. Kutani nyuma ya kitanda kuna mapambo ya kitambaa chenye rangi angavu za michoro ya kijiometri.

Corridor ya ndani ya jengo huenda likawa ni jengo la ofisi, shule au hospitali ndogo. Corridor ina sakafu ya vigae na imepambwa kwa mimea kwenye mapipa pembezoni. Kuna madirisha ya vioo upande mmoja na mashine nyekundu upande mwingine.

Picha hii inaonyesha wa wanafunzi walioketi kwenye ukumbi mkubwa wa shule wakimsikiza mzungumzaji aliyesimama katikati ya jukwaa. Ukumbi huu una vifaa vya michezo vilivyohifadhiwa upande wa nyuma, jambo linaloashiria kuwa ni ukumbi wa shughuli nyingi kama vile mafunzo, mikutano, au michezo.

Kocha akiwaelekeza watoto wawili waliovaa fulana nyekundu jinsi ya kucheza mpira wa miguu katika uwanja wa shule. Mazingira ni ya shule ya msingi yenye majengo ya darasa upande wa nyuma na uwanja wa udongo wa wazi kwa mazoezi.

Ni lango la kuingia kwenye hosteli ya wanawake yenye maandishi New Executive Ladies Hostel . Hosteli hiyo ina jengo la rangi ya samawati linaloonekana nyuma ya lango la chuma.

Ni ukumbi wa mihadhara au darasa la chuo kikuu lenye viti vya kisasa vilivyopangwa kwa mteremko wa ngazi. Viti hivyo ni vya rangi ya blue na vina sehemu za kupumzikia mikono, ikielekezwa upande moja ambapo huenda ndipo lilipo jukwaa la, mhadhiri au skrini yamewasilishwa.

Chumba cha kulala chenye vitanda vya ghorofa vingi ambavyo vimepangwa kwa mpangilio ili kuokoa nafasi. Kila kitanda kina godoro, shuka jeupe na blanketi jekundu huku ngazi ndogo ya chuma ikitumika kupanda juu. Mwanga wa asili unaingia kupitia dirisha kubwa lililo mwishoni mwa chumba.

Chumba kimepambwa kwa rangi ya kijani ukutani kikiwa na kitanda kikubwa chenye shuka ya michoro ya rangi nyeusi na nyeupe. Pembeni kuna meza mbili za upande zenye taa na upande mmoja kuna meza ya chakula na mapambo ya maua.

Mito miwili iliyopangwa vizuri juu ya kudoro safi. Ikiwa sehemu ya kitanda kilichoandaliwa kwa ustadi. Mito ina mipira ya mistari ya kijivu na nyeupe. Ikiashiria mandhari ya utulivu na usafi.

Wanafunzi wakiwa kwenye maktaba ya kisasa wakisoma vitabu mezani. Mazingira ni safi yenye mwangaza mzuri waasili kutoka madirishani. Kuta zimejaa rafu zilizojaa vitabu. bahadhi ya wanafunzi wamevaa barakoa, ishara ya tahadhari ya kiafya.

Rundo la vitabu lililopangwa juu ya meza. Vitabu hivi vina jalada za rangi tofautitofauti na vinaonekana kuwa vya aina mbalimbali vikiwemo vya riwaya, hadithi za kufikirika na vingine vya kisasa kuonyesha ladha tofauti za usomaji.

Ni ukumbi mkubwa wa mihadhara au mkutano wenye viti vya rangi nyekundu vilivyopangwa kwa mviringo bamabapo watu wengi wameketi wakisikiliza mzungumzaji aliye jukwaani.

Kitanda kimoja kilichopangwa vizuri kwenye mwanga wa dirisha. Kitanda kina mashuka yenye rangi mbali mbali na taulo iliyowekwa juu. Pembeni kuna meza dogo ya kusomea na kiti.

Watu wameketi kwenye meza kubwa ya mbao katika chumba cha mikutano rasmi. Wengi wao wamevalia suti wakisikiliza au kuchangia mjadala. Meza ina chupa za maji na vipaza sauti. Ukuta wa nyuma una mlango wa kahawia na maandishi ya Exit . Mazingira yanaonyesha kikao cha kiofisi au serikali.

Msichana mdogo mwenye mguu wa bandia akiwa ameketi sakafuni akicheza na kujaza mbao za herufi na picha. Anaonekana kuwa katika mazingira ya kuchezea yenye usalama na usaidizi. Mtu mzima yuko karibu naye akimsaidia au akishiriki naye katika mchezo huo wa kujenga.

Mtoto huyu anasoma kwa kutumia maandishi ya nukta katika mazingira ya maktaba. Mikono yake imewekwa juu ya kurasa za kitabu maalum akielekeza umakini wake kwenye kujifunza kwa njia ya mguso. Vitabu vilivyopangwa kwenye rafu nyuma vinaonyesha kuwa mahali hapa ni kituo cha elimu yenye rasilimali mbalimbali za kujifunzia.

Watoto wawili wanacheza pamoja sakafuni kwenye chumba chenye sakafu ya rangi mbalimbali. Mmoja wao ana miguu ya bandia yenye viatu vya watoto. Wamezungukwa na vifaa vya kuchezea, na mpira wa rangi ya chungwa. Wanaonekana kuwa na furaha na kushirikiana vizuri.

Watoto watatu wakicheka na kufurahia wakati wa mchezo au darasa. Wanaonekana kuwa na umri mdogo, labda miaka nne hadi saba. Watoto hawa ni wa rangi na tamaduni tofauti, wakionyesha utofauti na urafiki. Mmoja anashika chombo cha muziki cha rangi ya rangi. Mwingine ameshika kitu cha plastiki na wanapendeza sana kwa furaha yao wazi.

Msichana mwenye ulemavu wa kuona anashiriki katika masomo akitumia kibao cha maandishi ya nukta nundu huku wanafunzi wenzake wakisoma vitabu vya kawaida. Wote wamekaa sakafuni wakiwa kwenye mazingira ya darasa la pamoja; wakionyesha ushirikishwaji na ujumuishaji wanafunzi wenye mahitaji maalum.

Mwalimu anacheza kwa furaha na watoto wadogo waliokusanyika mezani wakitengeneza miundo ya lego . Watoto wamezingirwa na vipande vya rangi mbalimbali wakiwa makini na wabunifu. Mazingira ya darasa ni ya furaha, yavutia na yenye vifaa vya kujifunzia vinachochea ubunifu na ushirikiano.

Msichana mdogo na mtu mzima wakishiriki katika shughuli ya kujifunza. Msichana anatumia kifaa cha kujifunzia ambacho kina karatasi au kadi zilizo andikwa herufi na namba, kila kadi pia ina alama za nukta chini yake.

Mtoto mdogo mwenye mahitaji maalum akiwa darasani akisaidiwa na wanawake wawili ambao huenda ni walimu au walezi. Mtoto huyu anashika kalamu ya rangi na anaonekana kuchora au kuandika kwenye karatasi. Ndani kuna kalamu nyingi za rangi tofauti zikiwa zimewekwa kwenye vibakuli.

Mtoto mdogo akiwa ameketi mezani akitazama kwa makini kompyuta mpakato iliyo mbele yake. Anaonekana mwenye furaha na kuvutiwa na kile anachokiona kwenye skrini.

Darasa au ukumbi wa mhadhara ambapo mwanamke anayesimama mbele ya darasa anatumia lugha ya alama na mbele yake kuna mwanamke mwingine huenda ni mwalimu au mkalimani ambaye pia anatumia lugha ya alama kumwelekeza au kujibu. Mwanafunzi mwingine ameketi kwenye viti vyekundu vya ukumbi huo.

Watoto wawili na mwalimu wakiwa darasani. Mtoto msichana mwenye ngozi ya giza amevaa blauzi ya pinki na anacheka huku akizungumza na mvulana mweupe aliye kwenye kiti cha magurudumu ambaye amevaa shati la kijani.

Picha inaonyesha msichana mdogo mwenye ulemavu wa akili akiwa na mwanamke mzima wakitazama komputa kwa furaha. Wote wanatabasamu jambo linaloonyesha uhusiano wa karibu, msaada na mazingira mazuri ya kujifunzia.

Watoto wa shule walio na sare za kijani wamekti darasani mbele ya ubao wa chaki. Mtoto mmoja anatumia lugha ya alama kuwasiliana na mwenzake. Hali hiyo inaonyesha kuwa ni sehemu ya darasa la watoto wenye ulemavu wa kusikia.

Wasichana wawili wakiwa wamekaa mbele ya kompyuta mpakato, mmoja akiwa amevaa kifaa kichwani kinachofanana na kifaa cha kupima, mawimbi ya ubongo au viwango vya mkazo. Mwingine anaonekana kuwa mtaalamu, anayemwelekeza au kumsaidia kutumia teknolojia hiyo.

Watu wameketi mduara wakimsikiliza mwanamume anayeonyesha maandishi kwenye ubao mweupe. Wote wamevaa fulana za blue na mmoja wao yupo kwenye kiti mwendo. Chumba kina mazingira ya mafunzo au senima ya ushirikiano huku masanduku ya misaada yakiwa upande moja wa ukuta wa matofali. Mazingira yanaonyesha ushirikiano na ujumuishaji.

Mwalimu na mwanafunzi wakitumia ishara za mikono kuwasiliana, mwalimu amevaa nguo ya rangi ya chungwa yenye michoro ya mioyo, na mwanafunzi anaonekana kufurahia mawasiliano hayo. Wanafunzi wengine wameketi nyuma, wakifuatilia.

Msichana akiwa darasani pamoja na mwalimu wake ,wote wakiwa wamekaa karibu na kuandika. Msichana anaonekana mwenye furaha na kujiamini huku mwalimu akiwa na tabasamu na kumtia moyo kuashiria mazingira mazuri ya kujifunzia yenye upendo na usaindizi wa karibu.

Mwanafunzi akiwa ameketi darasani akionekana kuwa makini na mwenye kutafakari. Anaangalia mbele kwa umakini ishara ya kusikiliza na kufuatilia maelekezo kutoka kwa mwalimu. Mazingira ya darasa ni safi na ya kisasa huku kiti na meza vikiwa katika mpangilio mzuri.

Mtoto mdogo ameketi mezani katika darasa labda shule ya msingi. Mtoto huyo amevaa spika za masikioni kubwa nyeupe na anaonekana kuwa makini anapochora kwenye karatasi kwa kutumia rangi za kuchorea. Ameketi kwenye kiti chekundu mbele ya meza ya mviringo ya rangi nyekundu.